Mmea mdogo wenye majani madogo ya kijani kibichi. Unaonekana ukikua kutoka chombo cheusi cha plastiki. Chombo hiki kimeingizwa kwenye mfumo mweupe mrefu, ambao unaonekana kuwa na mashimo mengi kwa ajili ya kupanda mimea. Kuna mimea mingine midogo kama hiyo inayoonekana mbali zaidi kwenye mfumo huo mwingine.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki, unaonyesha mimea ya saladi, inayokuwa bila udongo. Mimea imewekwa kwenye vyombo vidogo vieusi, vilivyopitia kwenye paneli nyeupe. Mizizi mirefu ina mwembamba ya rangi nyeupe, ya mimea, imening'inia chini, na kuingia kwenye maji yenye virutubisho. Majani ya kijani kibichi ya saladi, yanaonekana.

Mimea mingi, ya kijani kibichi, inayofanana na saladi, inakuwa kwa safu ndani ya chafu kubwa, mimea imepandwa kwenye mfumo nyeupe, inayoekelea juu, iliyopangwa kwa mistari sambamba, inayoonekana kuelekea mbali kwenye picha, kuna mifumo kama iyo zaidi upande wa kushoto, ambapo mimea mingine, yenye majani mapana pia, inakuwa,

Safu ya vyombo vyeupe vya polistrini vimejaa maji na mimea midogo ya kijani kibichi. Vyombo hivyo vimewekwa juu ya makreti mekundu ya plastiki. Mimea ina majani yanayofanana na saladi au mboga nyingine za majani. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kupitia mabomba meupe.

Ndani ya chafu, kuna mfumo wa kilimo cha majani ambapo mimea mbalimbali, inakua, mbele kuna mimea ya saladi yenye majani mapana ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye, vyombo vilivyo ndani ya mfumo, ambao uliofunikwa na plastiki nyeusi, nyuma ya saladi kuna mimea mingine yenye majani nyekundu, na kijani, inayoonekana kama mboga za majani.

Mimea ya saladi, yenye rangi ya kijani kibichi, inapandwa ndani ya mabomba, nyeupe ya plastiki, yaliyopangwa kwa ngazi yakiegemeshwa na mbao, mabomba hayo, yameunganishwa kwa mfumo ya mabomba ya maji, yanayowezesha mfumo, umwagiliange maji, kila mmea umetokeza kupitia tundu, lililotobolewa kwenye bomba.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki, kuna mabomba refu la rangi nyeupe lililosimama wima na mashimo kadhaa yaliyokatwa pande zake. Kila shimo lina chombo kidogo cheusi ndani yake, ambacho kinashikilia mimea midogo wenye majani mabichi. Mimea inaonekana kuwa bila udongo labda kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mfumo wa haidroponiki uliotenegenezwa kwa mabomba ya PVC meupe. Mfumo huu una nguzo mbili kuu zilizosimama wima zikiwa na mashimo mengi, ambamo mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye vyombo vidogo vyeusi. Mimea ina majani machache na inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji.

Ndani ya chumba kilichofunikwa kwa plastiki, mimea ya mboga inakuwa kwenye mifumo ya kisasa ya kilimo cha maji bila udongo. Safu tatu za meza zilizoinuliwa zimepangwa vizuri, kila moja ikiwa na mabomba meupe, yaliyo na mashimo ambapo mimea imepandwa. Kulia kuna broccoli zenye majani mapana, upande wa kushoto kuna mboga ya saladi changa, zinazostawi.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponiki, cha nyumbani, unaonekana. Una chombo cha plastiki, cha rangi ya bluu na kifuniko cha manjano kilicho na mashimo kadhaa, ambako mimea midogo ya saladi inakuwa. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kuwa inastawi. Bomba jeupe linaunganishwa chombo na pampu ndogo nyeusi iliyoegeshwa karibu.

Katika mazingira ya kisasa ya kilimo mimea ya majani yenye afya inamea katika mfumo wa kilimo cha teknolojia. Mabomba ya plastiki ya rangi ya machungwa yamepangwa kwa mstari yakiwa yamechimbwa mashimo ambayo ndani yake mimea imepandwa.

Majani ya mimea ni kijani kibichi na mengine yaliyo kauka yameota kuzunguka bomba jeupe lililo simama wima katikati ya sehemu ya plastiki yenye maji ya kijani yaliyofunikwa na mwani kuna mitungi ya plastiki iliyojaa udongo pembeni mwa bawa hili ikiwa na mimea tofauti kama vile majani ya munaa na mimea ya majani mapana.

Mfumo wa hydroponiki, wenye ngazi nyingi, inaonekana kukiwa na mambomba meupe ya PVC, yaliyopangwa kwa wima na usawa. Mimea mbalimbali inakuwa kwenye mashimo, yaliyokatwa, kwenye mabomba haya. Kuna mimea yenye majani mapana, ya kijani kibichi, na mengine yenye majani nyembamba ya rangi, nyekundu.

Mwanamke mwenye shati la mikono mirefu lenye mistari nyekundu na nyeupe anafanya kazi katika kilimo cha kisasa ndani ya chumba chenye paa la plastiki Anavuna mimea ya kijani kibichi ilioandaliwa kwa safu za wima ndani ya mabakuli meupe ya plastiki.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki unaonekana ukiwa na mabomba meupe yaliyopangwa kwa ganzi mbili, kwenye mabomba haya kuna mimea ya saladi yenye majani ya kijani na mengine yenye rangi nyekundu iliyokolea. Mimea imewekwa kwenye vyombo vidogo vieupe vilivyokatwa sehemu ya juu ili kuruhusu shina kupita, chini ya mifupa kuna tenki kubwa jeupe linaloshikilia maji.

Katika mfumo wa kilimo cha haidroponiki, mimea ya saladi au mboga nyingine za majani, inakuwa kwenye mabomba meupe, ya PVC. Mabomba haya yamepangwa kwa safu, na kila mmea umetoka kwenye shimo maalum kwenye bomba. Chini ya mabomba meupe, kuna mabomba kubwa la bluu, linaloonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, au usambazaji wa virutubisho.

Mimea ya mahindi michanga imepangwa kwa mistari iliyonyooka kwenye shamba kubwa lenye udongo mwekundu unaonekana kuwa na rotuba. Mandhari inaendelea hadi mbali na mimea hiyo inaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji. Mabaki ya mimea yaliyokauka yanatapakaa katikati ya mistari ishara ya kilimo cha kuifadhi mazingira.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa na mimea mingi mirefu yenye majani mapana ya kijani kibichi. Mimea hiyo imepandwa kwa safu zinazoelekea mbali kwenye picha. Upande wa kulia kuna sehemu ya shamba lililoandaliwa kwa kilimo, ambalo limevunwa hivi karibuni.

Ndani ya chafu, mtu mwenye ngozi nyeusi anaonekana akisimama katikati ya mimea ya nyanya iliyosheheni matunda mabichi. Mtu huyo amevaa kofia ya rangi ya kahawia na overoli ya rangi ya kijivu au zambarau. Mimea ya nyanya imefungwa kwa kamba na inakuwa juu ya kuelekea paa la chafu, ambalo linaonekana kuwa limefunikwa na plastiki au nyenzo nyingine inayoruhusu mwanga kupenya.

Chafu ndefu iliotengenezwa kwa mbao na kufunikwa na plastiki ya rangi ya manjano au beige inaonekana. Plastiki inaonekana kuwa imechoka na chafu sehemu flani ndani ya chafu. Mimea midogo ya kijani inaweza kuonekana ikikua kwenye matusa yaliyonyooka. Nje ya chafu kuna ardhi ya rangi nyekundu au kahawia, na kuna mawe makubwa meusi yaliyotawanyika upande mmoja.

Kundi la watu ambao wanaweza kuwa wafanyakazi, wanaonekana wakifanya kazi kwenye meza ndefu katika eneo linaloonekana kama kiwanda cha kufunga maua. Wengi wao wamevaa sare za rangi ya kijani, na vifuniko vya kichwa vya rangi tofauti. Wanaonekana wakishughulikia na kupanga maua ya rangi mbali mbali ikiwa ni pamoja na waridi nyekundu, na maua mengine ya rangi ya manjano na nyeupe.

Mistari mirefu ya mimea ya brokoli imepangwa vizuri katika udongo wenye rotuba. Kila mche ukiwa na majani mapana ya kijani kibichi na vichwa vya brokoli ilivyoanza kuchanua. Udongo unonekana kuwa na unyevu, unaoashria kua shamba, limehudumiwa kwa umwagiliaji wa kutosha.

Matunda mekundu ya nyanya yanasafirisha kwenye mashine ya mkanda inayozunguka kwa kasi. Nyanya nyingi zinapitia juu ya uso wa plastiki wenye matunda wakati sehemu za mimea na majani zilizochanganyika zikiwa zimetengwa chini.

Mazingira ya ndani ya shamba la uyoga, yanaonyesha safu nyingi za uyoga mweupe unaokuwa kwenye bochi nyeusi. Uyoga una kofia ndogo, na mashina mafupi, na umejaa kwa wingi kwenye vitanda vya bochi. Eneo hilo linaonekana kuwa na mwanga hafifu, labda kutoka kwa taa bandia zinazoekelezwa kwenye vitanda vya uyoga.

Shamba kubwa limepandwa kwa kabichi au cauliflower zikiwa zimepangwa katika safu zinazoelekea mbali. Mimea ina majani mapana ya rangi ya kijani kibichi na inaonekana kua katika hatua za kukomaa. Udongo kati ya safu za mimea una rangi ya kahawia, mandhari inaonyesha shamba liko chini ya anga lenye mawingu kidogo.

Shamba la kuku lililojengwa kwa mbao limepangwa kwa mistari mirefu yenye ngazi tatu kila upande ambapo kuku wengi wa mayai wamefungwa ndani vizimba. Mayai yanaonekana yakikusanywa chini ya vizimba hiyvo na ni dhaili kuwa ni uzalizaji wa kibiashara.

Ndama wengi wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamesimama kwa mstari ndani ya banda kubwa la kisasa lilifunikwa kwa paa la bati. Wamewekwa ndani ya uzio wa chuma kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake mbele ya mtaro wa kulishia ambapo kuna chakula kilichotandazwa.

Ndani ya chafu kubwa iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe na iliyo na muundo wa nusu duara; kuna safu nyingi za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye matuta yaliyofunikwa kwa plastiki nyeusi. Mimea ina majani mengi na baadhi yake yanaonekana kuwa na matunda madogo, mekundu yaliyoiva. Kati ya kila safu ya mimea, kuna njia nyembamba ya udongo au matandazo makavu.

Ndani ya kiwanda au kituo cha kusindika chakula, kuna watu kadhaa wanaofanya kazi kwenye laini ya uzalishaji, nyanya nyekundu zimepangwa kwa safu, kwenye trei ndogo na rangi za kijani kibichi, zinazosonga kwenye mikanda miwili tofauti, wafanyakazi ambao wamevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glavu, wanaonekana wakikagua na kupanga nyanya.

Majengo marefu ya plastiki, yaliyopangwa kwa mfululizo yanaonyesha uwepo wa mabanda ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji. Mbele yake kuna mashamba ya mimea iliyopandwa kwa mistari, ikionyesha mpangilio bora wa kilimo. Uoto wa asili kama miti ya miba na vichaka umezunguka eneo hilo.

Ngombe wa maziwa wenye madoa meusi na meupe, wamesimama kwa mstari ndani ya panda kubwa la kisasa lenye paa la chuma na nguzo nyingi za chuma, wanakula kwenye sehemu ya kulishia iliyo upande wa kulia huku sakafu ikiwa na mchanganyiko wa matope na samadi.

Ndani ya chafu kubwa kuna safu nyingi za mimea mirefu ya nyanya, iliyosheheni. Majani mabichi na matunda mabichi ya kijani. Mimea imefungwa kwa kamba na inakuwa kuelekea juu chini ya paa la plastiki au fibre glass ya chafu. Kuna njia nyembamba inayopita katikati ya safu ya mimea ikiruhusu kupita kwa urahisi au kwa ajili ya uvunaji.

Kuku wa rangi nyeupe wenye midomo na koromeo ya rangi nyekundu wamejazana ndani ya banda kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha. Mistari mirefu ya vyombo vya kulishia na kunyweshea imepangwa kwa utaratibu kutoka mbele kwenda nyuma.

Ndani ya jengo kubwa lenye paa wa chuma kuna idadi kubwa ya nguruwe wenye rangi ya pink . Wamefungiwa katika vizimba vilivyotengenzewa kwa chuma. Nguruwe wamejaa katika kila kizimba, wengine wamelala na wengine wamesimama. Kuna njia nyembaba katikati ya safu mbili za vizimba. Jengo linaonekana kuwa na mfumo wa uingizaji hewa juu, mandhari inaonyesha shamba la nguruwe la ndani kwa ufugaji mingi.

Shamba lililolimwa hivi karibuni linaonekana likiwa na matuta mingi ya udongo mweusi, au kahawia, yaliyopangwa kwa mstari sambamba, katika kila mstari kuna bomba jeusi la umwagiliaji, lililolazwa juu ya udongo, ikiwa na matone madogo yaliyopangwa kwa umbali fulani.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi labda kabichi au saladi linaonekana likimwagiliwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji. sprinkler kadhaa zimesimama juu ya mimea zikikunyiza maji angani ambayo yanaanguka kama mvua juu ya majani. Mwangaza wa jua unan'gaa kupitia matone ya maji na kuunda andhari ya kumeta.

Shamba ndogo la mboga linaonekana kuwa na mchanga wenye rotuba. Mimea yenye majani kijani kibichi na yenye afya ikiwa imepandwa kwa mstari karibu na mbao za mzunguko wa bustani. Kuna bomba la umwagiliaji wa matone likiwa limetandazwa juu ya udongo likidondosha tone la maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa linaonyesha likiwa na safu nyingi za mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye matuta ya udongo. Kati ya matuta haya kuna mifereji iliyojaa maji. Maji yanaonekana yakitoka kwenye mabomba ya rangi ya kijivu yaliyolazwa juu ya tuta la udongo, lililojaa, maji.

Shamba limepangwa kwa mistari ya mimea midogo inayomea kwa mpangilio mzuri. Maji ya umwagiliaji yamesambazwa katika mifereji kati ya mistari hio. Mabomba mawili meupe na meusi yameunganishwa pembeni ya mfereji mkubwa ulioko mbele yakielekeza maji mashambani.

Shamba kubwa, limeonyeshwa likitumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Kuna bomba kubwa jeupe, lililowekwa kando ya shamba, ambalo linatoa vijito vya maji kwenye mifereji midogo, inayopita katika ya safu, za mimea ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi wa matope, katika maeneo yaliyomwagiliwa.

Majani mabichi ya mimea midogo yamepangwa kwa mistari kwenye ardhi nyekundu iliyo wazi. Mifereji mitatu ya plastiki ya umwagiliaji wa matone, inapita katikati ya mistari ya mimea ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo umechimbwa vizuri na unaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji wa karibu.

Maji, yanatiririka, kutoka kwenye plastiki iliyoardhini. Yakielekezwa moja kwa moja, kwenye mashamba yenye mistari mimea changa. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, mwingi. Ishara umwagiliaji uendelevu.

Shamba limetandwa kwa mistari ya mimea changa inayoota kwa mpangilio mzuri. Kati ya mistari hiyo kuna mifereji midogo midogo, inayopelekwa kupitia mabomba ya kunyunyizia matone kwa matone. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na umepaliliwa vizuri, huku majani ya mimea yakiwa ya kijani kibichi ishara ya ukuwaji mzuri.

Mandhari inaonyesha bustani ndogo ya mboga iliyopandwa kwa matuta kadhaa ya udongo mweusi. Kila tuta limefunikwa kwa sehemu na kitambaa cheupe, labda kwa ajili ya kudhibiti magugu au unyevu. Safu za mimea midogo ya kijani kibichi zimepandwa kwa umbali sawa, kwenye kila tuta, likionyesha kuwa na mazao yanayokuwa.

Mifereji ya maji imejaa maji yanayong'aa kwa mwanga wa jua, imezungukwa na safu za mimea ya kijani kibichi. Maji yanaonekana yakitiririka kutoka sehemu ya mbele ya picha kuelekea mbali. Udongo kando ya mifereji ni mweusi na una matope. Mimea imepangwa kwa mistari iliyonyooka ikionyesha mfumo wa kilimo, anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo inaweza kuwa ni mfumo wa umwagiliaji wa mashamba.

Mimea midogo ya papai imepandwa kwenye udongo mwekundu, kila mmea ukiwa ndani ya duara lenye unyevunyevu kuasheria kumwagiliwa maji. Bomba la plastiki linalopinda limetandazwa ardhini likiwa na tundu kila palipo na mche kuashiria mfumo wa kumwagilia wa matone.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo linaonekana likiwa na matuta ya udongo yaliyonyooka, yanaelekea mbali. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa juu ya kila tuta, ukiwa na mabomba meusi yenye matone madogo. Kila bomba lina valve ya plastiki ya rangi ya samawati au kijani mwishoni mwa mstari ulio karibu na kamera.

Mandhari inayoonyesha shamba kubwa, lililolimwa, labda kwa ajili ya kupanda mazao, udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu, au kahawia, na umelainishwa kwa matuta mengi, yanayonyooka sambamba, kuna safu nyingi za mimea midogo au vipandikizi, vilivyopandwa kwenye matuta haya, vikiwa vimepandwa kwa umbali, sawa.

Mimea michanga ya mboga ya aina ya saladi, imepandwa kwa mstari wa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba. Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa sambamba kwa kila mstari, kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwenye mizizi.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa kilimo na mistari mingi ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Mfumo wa umagiliaji wa matone unaonekana. Ukiwa na mirija mindogo ya rangi nyeusi yanayopita kando ya kila mistari wa mimea, ikiashiria matumizi bora ya maji. Sehemu ya kulia ya shamba ina mimea iliokoma zaidi, labda kabichi au saladi kwa umbali.